Mhudumu wa afya ambaye ni mwanaume amevaa mavazi maalum ya kiafya. Ameshika kifaa cha kielektroniki kumshughulikia mgonjwa wake aliyekaa mbele yake tayari kuzamia matibabu ya macho.

Wahudumu wawili wa afya ambao ni wanawake, waliovalia mavazi maalum ya kiafya, wametembelea makazi ya watu binafsi. Wanawaelezea jinsi ya kutumia ndoo za kunawa mikono.

Chupa maalum ya dawa ya kuongeza madini ya mabati kwenye mwili ni ya plastiki, ina jalada la manjano, na kifuniko cha manjano. Vidonge vya dawa vimewekwa ndani ya chupa hio na kufunikwa.

Eneo hii inakumbana na janga la kiangazi, imekuaka, haina nyasi yoyote. Mti mmoja unaonekana kwa umbali lakini umekauka. Mawingu yametandaa kwenye upande wa juu.

Mhudumu wa afya anapambana na matataizo ya mabadiliko ya hali ya anga, wamevalia mavazi maalum ya kupambana na matatizo hayo, wamevaa vifaa maalumu vya kupiga dawa ya kunyunyizia.

Mhudumu wa afya anamuelekeza mteja wake, jinsi ya kufanya mazoezi ili kurudisha mikono yake katika hali shwari. Wamekaa katika kifaa maalum cha kunyorosha mikono.

Chupa za dawa fulani, zimewekwa sehemu maalum. Ni za glasi, zina jalada nyeupe. Nyuma, kuna kijiboksi cha chupa hizo. Chupa zenyewe zina vifuniko vya rangi tofauti kama vile samawati na chupa ingine ina kifuniko cha rangi ya kijivu.

Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kiafya, anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa mbele yake. Amefungua mdomo na kuelekezewa kifaa cha kielektroniki cha kutoa mwangaza wa samawati, ili kuona tatizo lake.

Vidonge vya dawa vya ugonjwa wa fulani, vinaonekana kwa muonekano wa kupendeza. Vimepakiwa katika paketi maalum za rangi ya jivu. Viboksi vya dawa hizo, vimeandikwa maandishi yanayoambatanaa na tiba ya ugonjwa huo.

Katika kituo cha afya mhudumu wa afya anamuelekeza mteja jinsi ya kutumia kifaa flani kwa ufasaha. Amekaa kwa umakini akimtazama mhudumu huyo kwa umakini na ufasaha.

Hii inakumbana na mafuriko. Maji yamejaa. Majumba yanaporomoka na kuanguka kwenye maji yanayopita. Pengine watu wamefariki au watafariki kutokana na kusambaa kwa magonjwa.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi maalum, anashughulikia mama ambaye ni mgonjwa aliyekaa mbele yake kumtibu tatizo la jino ambalo limemsumbua kwa muda mrefu.

Chupa ya dawa nyeupe yenye jalada jeupe na maandishi makubwa kwa rangi ya kijani kibichi na nyeusi kimewekwa katika sehemu maalum. Nyuma yake kuna kijiboksi cha dawa fulani maalum.

Sehemu hii imekumbana na janga la mafuriko. Gari kubwa la lori limeangushwa upande mmoja wa barabara. Watu wanatembea kwenye upande mwingine wakishangaa jinsi maji yalivyoangusha lori hilo.

Duka la kuuza dawa lina dawa nyingi zilizopakiwa kwenye chupa na kupangwa kwa ufasaha kwenye sehemu ya duka hiyo. Zingine zimepakiwa kwenye ndoo tayari kuwapimia wateja.

Mwanamke mrembo mwenye nywele za kipilipili, amejaa furaha nyingi kwa kujikopoa mtoto, kwa hali ya salama. Amempakata mtoto mapajani, na amekaa kwa kitanda maalum hospitalini.

Boksi ya dawa fulani, imewekwa katika sehemu maalum. Ni ya rangi nyeupe. Ina maandishi kwa rangi tofauti tofauti, kama vile bluu, nyeusi na nyekundu.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke mrembo aliyevaa miwani na mavazi maalum ya kiafya. Anamshughulikia mteja wake ambaye ni mwanamke aliyemleta mtoto mchanga aliyepakatwa kuhudumiwa. Anapewa chanjo kupitia mdomo.

Muhudumu wa afya ambaye ni mwanaume amevalia vazi la rangi ya samawati. Ana glavu ya rangi ya samawati na barakoa nyeupe. Mgonjwa amekaa tuli ili kupokea chanjo kupitia sindano kwenye bega lake.

Katika sehemu ya nje, dawa nyingi zimepangwa kwa ufasaha, kwenye chupa za rangi tofauti tofauti na ni dawa za kiasili. Wateja wana waongelesha mhudumu kumuuliza jinsi dawa hizo zinazofanya.

Mwanaume mmoja anakitazama kibango kimoja kilichowekwa juu ya posti ya stima. Kibango chenyewe kimeandikwa maandishi kwa rangi ya manjano na samawati. Yanasomeka Daktari Chikonko mvuta mapenzi, biashara, nyota na kadhalika. Nambari yake ya simu pia imeandikwa.

Chupa ya dawa ya kuongeza madini ya vitamini mwilini. Imefunguliwa katika sehemu maalum . Vidonge vya dawa hizo , vimetapakaa katika sehemu ya mbele ya chupa hiyo.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevaa mavazi maalum ya kazi yake. Anamshughulika mteja wake ambaye ni mwanadada mrembo aliyetulia tuli kwenye kiti kupeanwa sampuli ya damu kwa utafiti wa kimaabara.

Chupa mbili za kufanana za dawa na mkebe na pakiti mbili za dawa zimeekwa sehemu maalum. Zina vifuniko vya kupendeza vya rangi tofauti. Chupa zina vifuniko vyeupe na mkebe una kifuniko cha rangi ya manjano.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kiafya ya rangi ya manjano , barakoa ya samawati , kofia ya samawati glovu nyeupe na amesimama kando ya meza iliyojaa chupa za dawa na vifaa vya kutumia katika matibabu.

Viboksi vya dawa ya kuongeza madini ya chuma mwilini imewekwa katika sehemu maalumu, ina rangi tofauti tofauti za kuvutia kama vile zambarua, rangi ya samawati, na nyeupe, ina maandishi ya kuvutia.

Kinadada watatu, wawili, wahudumu wa afya, na mmoja mteja. Mteja ametulia kwenye kiti, kupokea chanjo ya ugonjwa fulani. Wote wamevaa barakoa za samawati.

Eneo hii inakumbana na janga la kiangazi, mzoga wa ng'ombe umelala ardhini, watu wawili wanatembea kuondokea mzoga huu, sehemu ya nyuma kuna mti uliokauka, ni ardhi tambarare ambayo haina mimea yoyote.

Chupa ya dawa ikiyasili imeandikwa Mwarubaini carbon tin . Na kwenye mabano neem kilifi. Ni chupa ya plastiki, ambayo inajalada la rangi ya samawati na picha ya kijani kibichi.

Sehemu hii ya makazi ya mtu binafsi .Yanakumbana na janga la moto. Moto uliosambaa ,umechoma nyumba yote ,hadi kuteketeza mabati.

Kidonge cha dawa maalum kimepakiwa katika paketi ya kupendeza. Vidonge vyenyewe ni vya rangi ya samawati na viko katika sehemu ya rangi nyekundu, na kifaa cha kupimia kimewekwa kando.

Mhudumu wa afya mwenye asili ya kizungu amevalia mavazi maalum ya kazi amevaa barakoa ya samawati na glovu. Anashughulika mgonjwa tatizo la jino. Mgonjwa amelala mbele yake kwa utulivu.

Mhudumu wa afya amesimama mbele ya halaiki kuhamasisha na kuwapa mafunzo juu ya kitu fulani ya kiafya. Wateja wake wamekaa chini kwenye ardhi iliyomea nyasi za kuvutia.

Mhudumu wa afya, aliyevaa mavazi maalum ya kiafya na barakoa ya samawati, anamshughulikia mgonjwa aliyetulia tuli na kukaa mbele yake kwenye kiti maalum, tayari kuangaliwa tatizo lake.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanaume, amevaa mavazi maalum ya kiafya. Ameshika sindano kumshughulikia mteja wake ambaye ni mwanadada aliyejituliza kwa utulivu kupokea dawa kupitia kudungwa begani.

Wanawake watatu ambao ni madaktari wa miti shamba wamekaa sehemu ya nje ya nyumba. Nyuma yao kuna mimea iliyomea nyingine ni dawa wanazoziuza.

Mhudumu wa dawa za miti shamba amejikita katika shughuli yake, ni mwanamume aliyevaa mavazi maalum na anapanga dawa kwenye kijisanduku tayari kuwapimia wateja wake.

Afya , aliyevaa mavazi maalum ya kiafya, ana barakoa ya rangi ya samawati. Amevalia miwani ili kumwezesha kuona dawa kwa ufasaha. Anapima dawa kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa, ili kumshugulikia mteja wake .

Wahudumu wa afya wamefika katika kitongoji cha watu binafsi, kuwafunza na kuwahamasisha umuhimu wa kunawa mikono baada ya kula na kabla ya kula, kupambana na magonjwa yanayoambukizwa na uchafu.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kiafya anamshugulikia mteja wake aliyevaa mavazi ya kitamaduni. Ana barakoa ya samawati na ametulia tuli ili kupokea chanjo hio.

Sehemu iliyokumbwa na janga la mafuriko. Watu wawili, mmoja amekalia pikipiki na mwingine akiiskuma. Wametoka kuteka maji kutoka sehemu moja na wanarudi sehemu nyingine kwa kuvuka mto.

Mhudumu wa afya, wa kupambana na mabadiliko ya hali ya anga, anajipanga kuzamia kazi yake. Anafunua vifuniko na kuvifunika sehemu maalum, ili kwenda kupiga dawa katika sehemu iliyo athirika.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevaa mavazi maalum ya kiafya, anamshughulikia mteja wake ambaye ni mwanaume aliyetulia kwenye kiti. Mwanaume mwenyewe amevaa shati la rangi ya kijani kibichi na barakoa ya samawati.

Aliyekuwa waziri wa afya daktari Nakhumicha alitembelea hospitali moja wapo nchini sehemu ya umaasaini kuangalia jinsi akina mama wa jamii hiyo wanavyojikopoa watoto kwa huduma za kisasa.

Mkulima mmoja ambaye ni mwanamume ameshika kiboko kirefu kuwafukuza nzige waliovamia shamba lake kwa wingi. Nyuma kuna mawingu yanayoashiria sehemu ya mvua mwingi.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke, amempakata mtoto kwa upole, amevalia mavazi maalumu ya kiafya, anamtazama mtoto kwa unyonge.

Wahudumu wa afya wawili, mwanamke na mwanaume, wamevalia mavazi maalum ya kazi, wanamshughulikia mtoto mdogo aliyelazwa katikati yao, wanampa dawa kupitia mdomo, pengine ameathirika na magonjwa fulani.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto mdogo aliyekaa kando yake. Amevalia mavazi maalum ya kiafya na barakoa ya samawati. Ameambatana na kijisanduku cha kubeba vitu vyake vya kikazi.

Wahudumu wa afya wawili, mwanamke na mwanamume, wanamshughulikia mteja aliyekaa katikati yao, anateseka kwa kuumia masikio, wamezamia shughuli za kumpa heri.

Wahudumu wa afya wanawashughulikia wateja wao. Mmoja anamshughulikia mtoto mchanga aliyelazwa katika sehemu maalum. Mhudumu mwingine anamshughulikia mgonjwa ambaye ni mwanamke ambaye ni mjamzito.

Sehemu hii imekumbwa na janga la mafuriko. Ina magari mengi yaliyoegeshwa kando ya barabara. Gari la kuzama ni la rangi ya kijani kibichi na majengo yaliyojengwa kwa ufasaha kustahimili mawimbi ya mafuriko yanaonekana.

Mhudumu wa afya anashughulikia utafiti wa jambo fulani katika maabara. Amevalia mavazi maalum. Nyuma yake kuna wenzake waliojikuta katika shughuli hiyo.

Wanawake wawili wamesimama kando ya kifaa cha kuweka dawa kwenye maji. Mmoja anamfungulia mwengine dawa kwenye mtungi ndiposa aweze kuteka maji. Wanatazama kifaa hicho kwa umakini na kukishangaa.

Chupa ya dawa ya kutibu maradhi flani ni ya plastiki . Ina kifuniko cha plastiki pia. Ina maandishi wa rangi tofauti kama vile meupe , samawati mekundu na meusi.

Katika kituo cha afya cha mazoezi. Mtoto mchanga mwenye shida ya miguu anafanyiwa mazoezi ya kutembea. Watu wawili, mhudumu wa afya na mzazi wake, wanamwelekeza.

Wahudumu watatu wa afya, ni wanawake waliovaa mavazi maalum. Wameshika maboksi ya dawa fulani huenda hupeana chanjo ya ugonjwa uliolipuka sehemu fulani.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kiafya ni mwanamke. Anazamia kazi yake kwa kuangalia jinsi kifaa cha kielektroniki kinavyofanya kazi. Nyuma yake kuna kitanda cha mgonjwa na vifaa vingine vya kielektroniki vya kiafya.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa mavazi maalum ya kiafya na barakoa za samawati na glavu nyeupe wanamshughulikia mgonjwa maalum aliyelazwa katikati yao. Anatibiwa maradhi ya meno.

Mhudumu wa afya amezishika vidonge vya dawa na chupa za dawa ili kumkabidhi. Ni chupa za rangi nyeupe na vifunuko vyekundu.

Mhudumu wa afya alieyvaa mavazi maalum ya kiafya, ni mrembo. Ana nywele za kipilipili na kipini maskioni. Ameshika dawa tayari kumshugulikia mgonjwa wake aliyepakatwa na mama yake. Anadungwa sindano begani.

Katika kilinge cha wachawi ambapo daktari wa mitishamba amejipanga na kuweka vifaa vyake maalum vya kazi katika mazingira yake maalum. Vitu vyenyewe ni vya kutisha.

Chupa nyingi za dawa. Zingine za plastiki zingine za glasi. Zina vfuniko ya rangi tofauti tofauti kama vile vyeupe , vya rangi ya kijani kibichi , samawati na bluu.

Ni katika chumba cha kiafya, wafungwa wameletwa ili kupata matibabu. Mmoja amelala na mwingine amekaa kujisikiza na kujituliza ili ameze dawa.

Wahudumu wa afya wawili ni wanawake waliovaa mavazi maalum ya afya, barakoa ya rangi ya samawati na mavazi ya samawati na meusi, wakishughulikia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kifaa maalum cha kielektroniki.

Viboksi vya dawa za kupambana na ugonjwa wa Measles, Rubella na tetewanga zimewekwa katika sehemu maalum. Viboksi vyenyewe ni vitatu na kimoja cheupe chenye rangi ya pentagon .

Sehemu hii inakumbana na janga la mafuriko. Ni sehemu ya nje ya hospitali ya Ahero. Wagonjwa wameshindwa kuvuka kwenda hospitali humo .

Chupa ya dawa ya korona imeshikwa na mwanamke mrembo, amevalia vipuli na pete nyingi kwenye vidole vyake. Hina ya kuvutia imepakwa kwenye vidole zake.

Wahudumu wawili wa afya, wamevalia mavazi ya kuvutia, wana barakoa, za rangi nyeupe na wamesimama kando ya gari kubwa jeupe na lenye magurudumu meusi.

Eneo hii imekumbwa na jangaa la ukame, kuna kiofisi cha kuteka maji. Watu wamepanga foleni nje ya kiofisi hicho na vibuyu ili kuteka maji.

Mhudumu wa afya, amezamia kazi ya utafiti kwenye maabara. Amevalia mavazi maalum ya kiafya na anatazama sampuli aliyoipima kwa ufasaha na umakini ili kujua chanzo cha kitu fulani.

Halaiki ya wahudumu wa afya wamefurika katika sehemu fulani, pengine kupewa mafunzo ya kitu fulani. Mwanamke aliyesimama mbele yao anakadiriwa kuwa mkubwa wao, kwa kuwa wanamtazama kwa makini.

Ni katika makao ya mtu binafsi. Amezingatia usafi wa hali ya juu ili kujikita katika kupambana na magonjwa yanayomkivu kutokana na uchafu wa choo.

Katika kituo cha kiafya. Wahudumu wa afya wamezamia kazi yao kwa ufasaha . Mmoja anafunga mgonjwa kitu flani na mwengine anaangalia jinsi vitu vinavyosoma katika kifaa cha kielektroniki.

Chupa nne za dawa zinapendeza. Ni za rangi tofauti tofauti. Chupa ya kwanza ni ya rangi ya matope, ya pili ni ya samawati, ya tatu ni ya nyeusi na ya mwisho ni ya glasi. Zote zina majalali za kupendeza.

Chupa nne za dawa maalum ya ibruprofen ni za plastiki na ni za rangi nyeupe. Zina maandishi kwa rangi nyeusi na vifuniko vyeupe. Zimewekwa katika sehemu maalum.

Wahudumu wawili wa kiafya, wa kupambana na mabadiliko ya hali ya anga, wamezamia kazi yao. Wanapambana na janga la moto. Moto umesambaa katika shamba la mtu binafsi na kuliteketeza liishe

Wanawake wawili, mhudumu wa afya na mteja, wamekaa katika mfumbati wa kitanda. Mhudumu wa afya amevaa mavazi maalum ya kiafya, ya rangi ya samawati na nyeupe. Mteja wake ambaye ni mapokezi, amekaa kwa utulivu kuskia anayoelekezwa.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevalia mavazi maalum ya kiafya ana nywele za julfa anashughulikia mtoto aliyezaliwa mda si mrefu. Anamueka katika chumba cha kielektroniki.

Chupa dawa ya glasi ni kubwa imewekwa katika sehemu maalum ina kifuniko cha rangi ya zambarau na jalada la rangi nyeupe. Jalanda lenyewe lina maandishi wengi nyeusi.

Katika chumba cha kiafya, wagonjwa wa matatizo tofauti tofauti, wamelala hoi bin tiki kwenye vitanda vyao .Wahudumu wa afya wanazunguka kuwapa ganga ganga za waganga ili wapate heri.

Mhudumu wa afya wa kutibu wanyama amevalia mavazi maalum ya kiafya. Ameshika kifaa maalum cha kudungia ng'ombe huyo kupitia mawani .

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevaa mavazi maalum ya samawati. Ana glovu nyeupe na ameshika kifaa cha kielektroniki kumulika ndani ya mdomo yake aliyelazwa mbele yake kutibiwa tatizo la meno.

Kibuyu kikubwa cha plastiki ni cha rangi nyeupe na kina kifuniko chekundu . Ni cha dawa ya kifafa. Maelezo ya dawa hio yamebandikwa kwenye kijikaratasi cheupe na maandishi yenyewe ni ya rangi ya samawati na nyekundu.

Dawa ya madini ya bati, ni ya plastiki ni nyeupe, ina kifuniko cha rangi nyekundu. Ina jalada la rangi tofauti tofauti kama vile manjano, samawati. Maandishi yanayoambatana na dawa hiyo, yameandikwa kwa ufasaha.

Mama mdogo anapiga ukwezi kwa uchungu kwa sababu ya sindano anayo ipokea kupitia begani. Ni chanjo inayodungwa na wahudumu wa afya kutumia sindano.

Kiboksi cheupe cha dawa ya Measles, tetewanga na Rubella na virusi vingine vimewekwa katika sehemu maalum. Kina maandishi meusi na rangi ya samawati na picha ya sindano. Kando yake kuna chupa na sindano ya kudungia dawa hiyo.

Mwanaume aliyejaa furaha nyingi ni mhudumu wa afya anayewahamasisha watu jinsi ya kutumia maji na kuyalinda. Ameinua mkono juu na kushangilia juu ya kitu fulani.

Mazingira ni ya hospitalini. Mhudumu wa afya aliyevaa saa nyeusi, ameshika sindano kumshughulikia mteja wake ambaye ni mwanamke, aliyekaa tuli kwenye kiti, na barakoa ya samawati, tayari kupokea chanjo begani.

Wahudumu wa afya wamepambana katika sehemu maalum kuwashawishi na kuwafunza watu jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa ukambi.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kiafya na barakoa ya rangi ya samawati anamshughulikia mgonjwa kwa kumdunga chanjo kwenye mabega. Mgonjwa ni mwanamke na ametulia kwa utulivu wa hali ya juu.

Chupa ya dawa yenye maandishi ngiri sugu ni ya rangi nyeupe na jalada la rangi ya kijani kibichi. Ina kifuniko cheupe imeekwa kwenye sehemu flani maalum ili kuonekana vizuri.

Wahudumu wa afya, waliovaa mavazi maalum ya kiafya, wanawashughulikia wateja wao, wanawachanja kwa dawa ya mlipuko wa ugonjwa fulani kupitia kuwadunga begani.

Mhudumu wa afya amejikita katika shughuli zake za kikazi, amevalia mavazi maalumu ya rangi ya samawati, na barakoa nyeupe, ana kifaa cha kupimia mipigo ya moyo shingoni, na anashughulikia mtoto mchanga aliyelazwa mbele yake.

Chupa maalum ya dawa ya kuongeza madini ya vitamini katika mwili imewekwa mahali maalum. Ni chupa nyeupe yenye jalada ya kisamawati. Kando yake kuna vidonge vyeupe vya dawa hizo.

Watu wawili, mhudumu wa afya na mwanamke aliyetulia mteja. Anashughulikiwa tatizo la ugonjwa wa maskio. Wamemshika, kwa upole, sehemu iliyoathirika.

Chupa za glasi za dawa, vimefunikwa kwa vifuniko vya kijivujivu, zimeekwa katika sehemu fulani. Kando kuna sindano ya kudungia za wafugo. Pia kuna barakoa ya samawati.

Chupa ya dawa nyeusi ina vidonge vikubwa vikubwa vya rangi nyekundu. Imefunguliwa nyingine imetapakaa kwenye meza ya mbao. Kifuniko cha chupa hiyo imewekwa pembeni.

Mazingira ya darasa hili yanakera. Kuna mwalimu aliyesimama mbele kumtazama mwanafunzi anayewaelekeza wanafunzi wengine waliotulia tuli kumsikiliza jinsi anavyofunza.

Watoto watatu, msichana mmoja na wavulana wawili, wamezamia shughuli za kuteka maji katika kidimbwi kibovu. Wamekaa kwa uwoga.

Afisa wa polisi wamesimama upande mmoja wa mbali wa jengo linalobomolewa na matinga . Ni katika sehemu ya wakaaji wa kupanga.

Mhudumu wa afya ambao ni madaktari wa upasuaji wamevalia mavazi maalum ya kazi yao. Wamesimama mbele ya kiwambo ili kuangalia ripoti ya shughuli ambayo wameifanya muda si mrefu uliopita.

Ktika sehemu ya nje la jengo ya hospitali. Wahudumu wa afya wamejumuika na kukaa kitako na kusikiliza mkubwa wao anayewafunza jinsi ya kukabiliana na tatizo fulani ya kiafya.

Sehemu hii imekumbwa na Janga la mafuriko. Mwanamme mmoja, anasukuma mkokoteni, kutoka sehemu moja kuelekea nyingine. Magari yamekwama na ambulensi ya kuwaokoa watu, inakuja upande mwingine. Watu wanatembea upande mmoja wa barabara na magari yameegeshwa upande mmoja.

Chupa ya dawa ya plastiki yenye kifuniko cha rangi ya dhahabu, imewekwa juu ya meza ya mbao ya rangi ya udongo. Kando kuna kijiboksi ambacho ni cha dawa hiyo.

Mhudumu wa afya, ambaye ni mwanaume. Amevaa mavazi maalum ya kiafya. Ana miwani ya kupendeza na balakoa ya samawati. Amesimama kando ya pipa kubwa kubwa lililo la bidhaa peke yake . Ameshika dawa fulani kusoma maelezo yaliyoandikwa.

Chupa ya dawa ya plastiki ni ya rangi nyeupe. Imefunikwa kwa karatasi ya buluu, ina jalada ya rangi ya kijani kibichi. Ina herufi zinazosomeka HJN.

Vidonge vya dawa maalum, imepakiwa kwenye kijiboksi cheupe. Kiboksi chenyewe, Kina maandishi kwa rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, na nyeusi. Vidonge vya dawa hivyo viko kando ya boksi hiyo.

Mhudumu wa afya wa dawa za miti shamba anamuuzia dawa mteja wake aliyekaa kwenye pikipiki na kumskiza kwa makini. Nyuma yao ni lori kubwa jeupe lililoegeshwa.

Chupa za dawa za kiasili zimefunikwa kwa vifuniko vya rangi ya kijivu, na kuekwa katika sehemu hii ili kutegea wateja wakuje wanunue dawa hizi.

Posta ya dawa za kiasili, zinapendeza. Ina maandishi ya rangi tofauti tofauti napicha za kuvutia. Maandishi wa rangi nyeusi, mekundu na meupe. Picha ni za majani na matunda.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevalia mavazi maalum ya kinga, anachukua sampuli ya dawa kutoka kwa mteja aliyekuja katika hospitali kushughulikiwa tatizo ya ugonjwa fulani.

Vifaa vya kimatibabu vimepangwa katika vijiboksi fulani. Chupa za dawa, vibuyu vya dawa na sindano za kudungia dawa zimepangwa kwa ufasaha.

Kuna watu wawili ambao ni wahudumu wa afya, wamezamia kwa kazi zao. Wamevalia mavazi maalum ya kiafya na wanashughulikia watoto wachanga, waliolazwa kwenye mashine za kielektroniki.

Wahudumu wa afya, wamejaa furaha nyingi. Wamevaa mavazi maalum ya kiafya yanayofanana. Wameshika vifaa vya kielektroniki na kuviinua juu. Baada ya kupewa na serikali kwa matibabu ya kiafya.

Mhudumu wa afya watatu , wanamshugulikia mteja wao tatizo la masikio. Wameshika kifaa maalum cha kutibu tatizo hilo na mteja ametulia kwa utulivu kupokea huduma zao.

Mtu aliyeathirika na ugonjwa fulani, anapima vidonge vya dawa na kuviweka mkononi jinsi alivyoelekezwa na daktari. Kichupa alichokishika ni cha plastiki na vidonge ni vya rangi ya manjano. Anaviesabu ndipo aweze kuvimeza.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevalia mavazi maalum ya kiafya. Amesimama katika chumba cha afya kuchukuwa kitu fulani ili kumshughulikia mteja wake aliyekaa chini mbele yake. Nyuma yake kuna kitanda cha mgonjwa na mbele vifaa vingi vya kiafya.

Wahudumu wa afya, wamejumuika katika sehemu ya nje kumsikiza mkubwa wao anayewaelekeza juu ya jambo fulani katika mazingira yao ya kazi.

Wahudumu wa afya wamesimama katika chumba cha kiafya. Wanawashughulikia watoto wachanga waliolazwa kwenye vifaa vya kielektroniki ili kuwawezesha kupumua kwa hali isiyo ya shida.

Vidonge vya dawa fulani vimewekwa kwenye pakiti ya rangi ya kijivu. Vidonge vyenyewe ni vya rangi ya kijani kibichi na ni vingi kupindukia.

Bawabu wa hospitali fulani amejikita katika usafi. Anashughulikia mlipuko wa ugonjwa fulani. Ananawa mikono, kwa kujikinga na ugonjwa wa kipindupindu au magonjwa yanayoambukizwa kwa uchafu.

Gavana wa kaunti ya Homabay bi Wanga anakuwa kielelezo kwa jamii kwa kuwashawishi wanawe mkono kujikinga na mlipuko wa magonjwa.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke, amevalia mavazi meupe ya kiafya, anamshughulikia mtoto mchanga kwa kumdunga sindano kwenye paja lake. Amepakatwa na mama yake anayemwangalia kwa huruma.

Chupa ya dawa ya Measles, tetewanga na Rubella imewekwa katika sehemu maalum. Ina kifuniko cha manjano na rangi ya kijivu. Sindano ya kudungia dawa hiyo imewekwa pembeni.

Mhudumu wa afya kupambana na mabadiliko ya hali ya anga, wamejikita katika shughuli zao. Wamevalia mavazi maalum ya kazi hio na wanapiga dawa kupambana na wadudu katika sehemu fulani ya kiafya.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi maalum ya kiafya ni wa kupambana na matatizo ya mabadiliko ya hali ya anga. Anapiga kwenye mimea ya miindi kukabiliana na wadudu wanaoharibu mimea hiyo.

Wahudumu wawili wa kiafya ambao ni wanawake, wamevalia mavazi maalum ya kiafya. Wana barakoa ya samawati. Wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa katikati yao.

Mhudumu wa afya wa kupambana na mabadiliko ya hali ya anga, amejikita katika kazi yake .Amevaa mavazi maalum ya kazi hiyo. Ovaroli la rangi ya kimanjano na glavu za samawati .Hupiga dawa kwenye shamba lililoathirika.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalumu ya kazi yake, ana chepeo cha rangi nyeupe, amesima katika sehemu ya nje ya chumba cha afya, kuangalia tatizo la maji.

Chupa ya dawa ya polio ya glasi inakifuniko cha kijivu na inajalada la rangi nyeupe lenye maandishi ya samawati. Kuna sindano na vifaa vya daktari kando ya chupa hiyo.

Mwanaume ambaye ni mhudumu wa afya, amekaa kwa utulivu katika maabara, anaandika maelezo ya mambo aliyoyarekodi kwenye tafiti zake za kiudaktari.

Mhudumu wa afya wa kupambana na maswala ya mabadiliko ya hali ya anga, amevaa mavazi ya kujikinga. Amevaa glovu za kijani kibichi na kujifunika hadi usoni. Anapiga dawa, kupambana na wadudu sugu wanao wasumbua wanadamu.

Wahudumu wa afya wa kuhamasisha watu juu ya kitu fulani wamejikita katika shughuli hii. Wameshika kifaa cha kupaza sauti cha kijivu na watu wanaishi katika sehemu ile.

Wahudumu wa afya, wamejumuika sehemu fulani, wanafanya usafi wa mazingira kwa kuokota mifuko, ya plastiki, kuikusanya na hata kuichoma. Nyuma yao kuna jengo lililojengwa kwa ufasaha.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi maalum ya kiafya na vifaa maalum ya kielektrinoki kwenye mapaji yao. Wamezamia kazi ya kuwahudumia wateja wao.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kiafya, anamshughulikia mtoto mdogo kwa kumpa chanjo kupitia mdomo. Mtoto mwenyewe anapakatwa mapajani na mama yake. Wanamuangalia kwa huzuni.

Ni sehemu iliyokumbwa na janga la mafuriko. Wanawake wawili wameshika mikongojo ya kuwasaidia kuvuka ng'ambo ya pili. Upande ule mwingine kuna nyumba za kupendeza zilizojengwa kwa miundo ya kale.

Sehemu ya ardhi tambarare imekumbwa na janga la kiangazi. Kijumba kibovu kimeezekwa kutumia nyasi. Kando kuna miti na vijiti vilivyokauka. Kibuyu cha kutekea maji na shuka ya mtu imeanikwa kando.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mteja wake tatizo la meno. Amevalia mavazi maalum ya kiafya na kifaa cha kielektroniki upande wa macho ili kumwezesha kuona tatizo la meno.

Janga la moto limeathiri sehemu hii. Wazima moto washawasili kupambana na tatizo hilo. Watu wamefurika kushudia jinsi moto unavyoteketeza sehemu hiyo.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi maalumu ya kiafya kama vile ovaroli ya rangi ya manjano na glavu za rangi nyeupe. Amemshika mgonjwa aliyeathirika na magonjwa ya ngozi kwa utulivu na upole ili asije akamdhuru.

Chupa kubwa ya glasi kina kifuniko cha rangi nyekundu. Ina jalada la rangi nyekundu na manjano. Maandishi mengi yanayoeleza jinsi ya kutumia dawa hiyo yameandikwa kwa rangi tofauti tofauti.

Sehemu hii inakumbana na janga la kiangazi. Mimea imekauka, miti inaonekana kwa umbali lakini imekauka. Watu wanatembea na mitungi kwenda kutafuta maji. Wanaonekana kuchoka kwa kuwa wanatembea miendo mrefu.

Muhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevalia mavazi maalum ya kiafya, ni mrembo. Anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa na kufunikwa gubigubi katika kitanda cha wagonjwa.

Wahudumu wa afya wanaandamana nje ya jengo fulani la kiafya, kutetea maslahi ya nyongeza ya mishahara yao. Wamechuchumaa na kuinua mikono juu.

Ni katika kituo cha Boya cha kuuza na kununua maji. Wateja wameshafurika na mitungi ya ili kuuziwa maji. Muuzaji anawapimia maji kwa kuwafungulia kwa upande wa ndani.

Ni katika kituo cha kujaza gesi, wafanyikazi wamevaa mavazi maalum na barakoa za samawati ili kujikita na kuzingatia maagizo ya kiafya ili wasije kuathirika na magonjwa siku za usoni.

Kiboksi cha dawa kimewekwa katiaka sehemu maalum. Ni cha rangi nyeupe na samawati, ina maandishi ya rangi ya samawati na meusi. Chupa ya dawa imewekwa pembeni.

Daktari wa kutibu macho anamshughulikia mteja wake ambaye ni mwanamke mashuhuri mrembo aliyeshuka nywele kwa mtindo wa kisasa. Daktari amekaa kuangalia ndani kwa jicho ili kutathmini shida ya jicho hilo.

Chupa nyingi za dawa na vidonge vya dawa, vilivyopakiwa kwenye paketi maalum, vimewekwa katika sehemu fulani. Chupa inayoonekana kwa ufasaha ina kifuniko cha rangi ya kijani kibichi, ni chupa ya glasi na sindano ya kudungia dawa hiyo iko pembeni.

Mhudumu wa afya ameshika vichupa viwili vya dawa. Ni vichupa vyeupe, vyenye vifuniko vyekundu. Anapima dawa kwa kutumia sindano na anavuta kwa mkono mwingine, huku mkono mmoja ukishika vichupa.

Chupa ya dawa ya madini ya vitamini D3 inapendeza, ni ya glasi ina kifuniko cha rangi ya nyeusi na imewekwa katika sehemu maalum.